Mchezaji mmoja anaoenakana akiwa amesimama kwa ujasiri. Amevaa mavazi ya mchezo. Chini yake kuna maandishi na yanayomwelezea kama mkenya, tarehe ya kuzaliwa, riadha ya para ulemavu wa mkono wa kulia. Maandishi haya yanaonyesha taarifa muhimu kumhusu mchezaji huyu shujaa anayeshiriki kwenye mchezo ya watu wa ulemavu akiwakilishi nchi yake kwa fahari.

Jengo kubwa la gorofa imejengwa kwenye ubora wa hali ya juu. Likionyesha usanifu wa kisasa na mahadhari ya kuvutia. Kila sakafu inaonekana imepangwa kwa mpangilio mzuri. Na jengo hii linatoa hisia za uimara na ustaarabu katika eneo hilo.

Mwanaume mmoja aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu amevalia sare ya rangi nyeusi uku akiwa ameshikilia miguu ya hicho kiti. Vile vile amebeba vitabu vingi juu ya mapaja yake.

Sehemu ya mkusanyiko wa shule ambapo wanafunzi hukutana kwa zoezi mbali mbali kandonyake kuna maua yaliyopangwa vizuri kuzunguka chuma ya bendera, pia kuna jengo nzuri linalopendeza kwa mwonekano wake.

Kuna maandishi kwenye ubao mweupe pia kando ya ubao kuna maandishi mengine kwenye ukuta . Kando ya ubao huo kuna kiti cheupe kilichowekwa pembeni huenda kikawa kwa ajili ya mwanafunzi au mwalimu .

Wakimbiaji wawili wamevalia mavazi yanayostahili kwa wakimbiaji chini yao kuna maandishi yanayowataja Samuel Mushai na mwongozaji wake Jane Kipchumba wakishinana katika mbio za mara athletics za five hundred metres eleven . Kwa watu wenye ulemavu kwa kuona nje Kenya.

Wanaume wawili walemavu wanaonekana wakicheza mpira kwa bidii na mashindano, wote wawili wana mguu mmoja na wanatumia vijiti ili kujisawazisha wanapo kimbizana na kujaribu kugonga mpira, hali hii inaonyesha kushiriki michezo licha ya changamoto zingine mwao.

Viti tatu vya plastiki vya rangi nyeupe pamoja na meza mbili nyeupe, kila moja ikiwa na tarakilishi mbili juu yake. Kando yao kuna dirisha nzuri linaloleta mwangaza wa kutosha ndani ya chumba hicho.

Uwanja wa michezo vya watoto. Una vitu mbalimbali vya kuchezea kama mitelezo na bembea. Pembeni mwa uwanja huo kuna miti mizuri inayo kivuli pamoja na ukuta uliojengwa kuzunguka kwa usalama. Mazingira yanaonekana safi na ya kuvutia kwa watoto kucheza na kufurahia.

Vitu vizuri na vya kisasa vimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya darasa la wanafunzi. Viti hivi vinawahudumia wanafunzi kwa kutoa nafasi nzuri ya kukaa kwa wakati wa masomo na kuleta utulivu na nidhamu katika mazingira ya shule.

Kwa ubao mweupe, na pia kwenye ukuta, maandishi haya yanaweza kuwa maelekezo, taarifa au ujumbe ambao umewekwa ka ajili ya watu wa eneo hilo, kwenye ubao wameandika kazi za nyumbani, na tarehe.

Mwanamke mmoja anaonekana akiwa ndani ya maji, ameshikilia kachuma kilicho kando yake kwa uangalifu, amevaa kitambaa cheupe kichwani akionekana kutekeleza shughuli ya kawaida huku akiangalia nyuma yake.

Dasta ya kupanguza ubao pamoja na rula imewekwa kwa mpangilio mzuri mezani, vifaa hivi vinasaidia walimu na wanafunzi kufanya maelezo na elimu kwa usahihi wakati wa masomo darasani. Hii inaonyesha umuhimu wa vifaa vya kufundisha katika kufanikisha elimu.

Jango kubwa nzuri ya kuvutia la gorofa, jengo hili ni mzuri sana na imejengwa kwa kutumia mawe na machuma, mawe yemepangwa kando ya jengo hili, na mazingira yake inakaa kuvutia, miti iko kando yake.

Karatasi nyeupe imeandikwa maandishi mengi pamoja na michoro mbali mbali. Maandishi hayo yanasema mahitaji na matamanio ya familia ambayo yanahusisha mahitaji kama vile chakula, maji, makazi, nguo, matibabu na masomo.

Post ndefu sana imesimama kwa mtaa huu huku miti mizuro ya kijani ikio ikionekana. Mazingira yako ya kuvutia sana na yanaonyesha uhusiano mzuri kati ya miundo mbinu na mazingira asilia.

Drawer ambayo imewekwa kwa kona, lina chupa na vitabu zilizopangwa ya rangi aina aina, kwenye ukuta kuna picha ambayo imewekwa na haionekani vizuri.

Katika nyumba hii ya kompyuta, kuna kompyuta moja iliyowekwa juu ya meza na nyuma yake kuna kijikaratasi kilijobandikwa kwa cello tape kikisomeka internet facility is strictly for educational purpose only . Pia juu ya meza hio kuna kikombe chenye kalamu mbalimbali kilichopangwa kwa utaratibu.

Karatasi mingi mno iliyochorwa samaki nyingi, pia kuna nambari ya moja, mbili, tatu, nne na kuna karatasi katika ukuta ilioandikwa great progress na alama dukuduku.

Darasa hili lina viti vingi na vizuri vyenye rangi ya kahawia. Pia kuna kompyuta na ubao mzuri wa rangi nyeupe. Dirisha la darasa hili ni mzuri na lina kitambaa chenye kuvutia sana kilicho na rangi ya kahawia.

Draw hii lina nambari imeandikwa kumi nambili na nambari tatu pia ina vitabu saba ambayo ina rangi tofauti tofauti, rangi ya blue ,rangi nyeusi, rangi ya machungwa, rangi ya kijivu.

Upo uwanja mzuri sana wa michezo ya watoto ulio na milingoti wa bembea na kando yake kuna jengo kubwa na mzuri linaloonekana kuwa kanisa kutokana na alama ya msalaba iliyowekwa juu ya paa lake la mabati.

Wanawake wengine wameketi kwenye kiti cha magurudumu, huku wameshika bendera ya Kenya. Wanaume wamesimama na wote wamevalia mavazi yenye ina rangi nyekundu.

Jengo nzuri sana lenye muundo wa shule. Kuna machuma yenye imepakwa rangi nyeusi na katika ukuta imepakwa rangi nyeupe. Pia lina madirisha na mlango.

Kitabu hiki cha Kiswahili kinatufundisha sarufi ya matumizi sahihi ya viwakilishi hiki na hivi. Ndani ya kitabu kuna picha ya baba na kijana ambapo mmoja ameshikilia kitabu na mwingine vitabu, pamoja na kiatu na viatu. Kitabu hiki kinatoa mifano kama hiki ni kitabu, hivi ni vitabu, hiki ni kiatu, hivi ni viatu ili kuwasaidia wanafunzi kuelewa tofauti ya umoja wa wingi kati ya katika ngeli ya ki-vi.